Picha hii inaonyesha mwanaume akiuza ndizi kwenye soko la wazi. Anaonekana akiwa amezungukwa na mzigo mkubwa wa ndizi zilizoiva zilizopangwa kwa wingi juu ya meza. Hii inaonyesha biashara ya matunda katika mazingira ya kawaida ya soko la mitaani ambapo bidhaa huzwa moja kwa moja wa wateja.

Katika picha hii tunaona mazingira ya soko la kienyeji mahali ambapo watu wa kawaida hujipatia riziki ya kila siku kupitia biashara ndogo ndogo. Mbele yetu kuna meza kubwa au jukwaa lililo pangwa kwa vikapu na mirundo ya ndizi mbivu ambazo tayari zimeiva na ziko tayari kwa kuuzwa au kuliwa.